Tenki kubwa jeusi la maji linaloonekana kutumika kuhifadhi maji, mbele ya tanki kuna bango jeupe yenye mandishi ya kijani kibichi yanayosomeka fire assembly point na mshale mwekundu unaoelekesa upande wa kulia chini ya bango kuna ardhi yenye nyasi na uchafu kidogo .

Kundi la watu wanaoonekana kuwa katika sherehe, wengi wao wakiwa wamevaa nguo nyekundu na wengi wao wakiwa wamevaa kofia nyusi. Kuna wanawake wawili waliovaa nguo ndefu za kiamaduni zenye rangi nyekundu na mapambo shingoni, mmoja wao anaonekana amebeba kitu mikononi mwake. Wanaume wengi wameva mashati mekundu na suruali nyeusi.

Wanariadha wawili wa kiume wakikimbia kwenye uwanja wa riadha. Mwanariadha wa kulia Samuel Mushai, amevaa fulana ya kijani kibichi na kaptura nyeusi, huku mwanariadha wa kushoto, mwongozaji wake Jean Kipchumba, amevaa fulana nyeusi isiyo na mikono na kaptura nyeusi. Wote wanaonekana wakiwa katika mwendo wa kukimbia.

Mshale wa kumwelekeza mtu kwenye ofisi ya shule ya sekondari. Mshale wenyewe ni wa rangi ya kijani kibichi uliotiwa kwenye posta wenye rangi nyeusi . Maandishi yenyewe yameandikwa kwa rangi nyeusi na kutiwa kwenye posti . Pale nyuma pia kuna maua, kuna miti.

Chumba kilichoko na kompyuta. Kuna viti viwili vya plastiki yenye rangi nyeupe. Kuna kabati lenye mlango mweusi na sehemu iliyobakia nyeupe. Juu ya kabati kuna faili yenye rangi ya kijani kibichi na karatasi shashi. Chumba chenyewe kina mlango wenye rangi ya hudhurungi.